Hii ni chumba cha masomo, mazingira haya yanaonyesha kuwa kuna masomo ambayo inaendelea kwa nia ya kupata elimu bora, kama tunavyo tazama mazingira haya tunaweza kutazama kuwa kuna kiti pamoja na meza, kuna pia mapazia ya dirisha.

Hiki ni kitabu cha darasa la saba ya sayansi ya kompyuta. Inaonyesha ya kwamba inatumika katika ajili ya masomo katika darasa la saba ambapo tunaona kuwa kuna mtu ambaye ameshikilia kitu katika picha hii katikati.

Hiki ni jumba cha elimu ama chumba cha masomo ,kama tunavyoiona kuna kompyuta ambayo nyuma yake kuna maandishi ambayo yameandikwa kwamba hii ni huduma za Internet kwa ajili ya masomo peke yake.

Hiki ni kitabu cha kingereza la darasa la pili. Japo kimeoza, kinaashiria kwamba kuna masomo ambayo yanaendelea kwa ajili ya elimu bora. Ni kitabu ambacho kiliandikwa na Ayaden Richards kama tunavyoona katika mbele cha kitabu hiki.

Hapa ni darasani, kama tunavyo tazama humu ni darasani ambapo kuna viti. Tuna tazama kuwa kuna obao. Upande wa nyuma tuna tazama kuwa kuna pasia huku kando kando kuna tarakilishi ama computer .Ambapo wanafunzi husoma huku wanasona kama vile, sayansi ya computer .

Masomo ni ya maana katika maisha ya kibinadamu ili kuhakikisha elimu bora tunaona kwamba maandishi yaliyoko katika mlango huu hili ni maabara ya kemia pamoja na maabara ya biolojia.

Hawa ni wanariadha, kama tunavyoona kuna wanaume wawili na wanawake wawili ambao wanaonekana wakikimbia katika uwanja wa mchezo, katika upande wa kulia mwanamke moja amevaa fulana ambayo jina la jamhuri ya Kenya limeandikwa.

Maneno yaliyoandikwa kwenye mlango huu inaonyesha kwamba hili ni darasa ambalo linafunzwa na mwalimu Agnes ambalo linawakaribisha. Hii ni darasa la kwanza C.

Hapa ni darasani. Katika mazingira haya tunaweza kuona kwamba kuna meza. Tunaona viti vya wanafunzi. Pia tunaweza kuwa kuona kuna mlango na kuna madirisha zilizotengenezwa na vioo. Mazingira haya yanaonekana yakiwa safi huku ukivutia masomo ili kuleta elimu bora.

Hiki ni kitabu cha darasa la nne kama tunavyo ona. Mbele kwa hiki kitabu kuna watoto watatu ambao wanacheza. Mvulana mmoja ako katikati ya wasichana ambapo tunamuona kijana ama mvulana huyu akiwa ameruka. Kuashiria kwamba kuna mchezo unaoendelea.

Huu ni mchezo wa kukimbia kama tunavyoitazama katika upande wa kulia ni mkimbiaji ama mwanariadha Samuel Muchai na katika upande wa kushoto ni Jane Kipchumba ambaye ni mwalimu wa mwanariadha Samuel Muchai hawa wanaonekana wakiwa wanakimbia na hawa wanatoka jamuhuri wa Kenya kama maandishi yaliyo andikwa kwa hapa chini.

Kuna wanariadha ambao wanaonekana wakiwa wanakimbia kwenye uwanja wa michezo, wanaonekana wakiwa ama wamevalia fulana iliyoandikwa jina ya Kenya pamoja na jina NISSAN, wanaonekana wakiwa wamekimbia huku wengine wao wakiwa wamefunga macho.

Hiki ni chumba cha kujifunza kompyuta tunaona kwamba juu ya meza, Kuna aina ya vitabu tofauti tofauti pia kuna kompyuta mbili tofauti tofauti kumaanisha kwamba masomo ya kompyuta ama sayansi ya kompyuta inaendelea katika darasa hili.

Huu ni uwanja wa mkusanyiko. Kama tunavyo tazama mazingira haya shuleni yanaonekana yakivutia sanaa huku mbeleni tukitazama mlingoti wa bendera katika uwanja wa mkusanyiko. Katika upande wa kulia tunaweza kuona kwamba kuna madarasa ama majengo.

Hiki ni chumba cha masomo kama tunavyoona kuna ruller ,kuna kipanguzaji cha ubao kuonyesha kuwa, kuna masomo inayoendelea kwa ajili ya elimu bora.

Hiki ni chumba cha computer inaonekana kwamba chumba hiki ni cha kujifunza computer .Hiki chumba lina computer tofauti tofauti zilizo juu ya meza. Kama tunavyona. Inaamanisha kuwa wanafunzi hujifunza sayansi ya computer .

Mazingira haya yanavutia sana kama tunavyo tazama jengo hili limejengwa maridadi, hili linaonyesha kwamba humu ni shuleni ama humu ni madarasani ambapo masomo yanaweza kuendelea na kupata elimu bora.

Tunaona watu wawili ambao ni mwanamke na mwanaume huku wanaonekana wakiwa wanakimbia, hili linaashiria kuwa kuna mashindano ambayo inaendelea katika uwanja wa michezo. Mwanamke huyo anaonekana kuwa ni wa jamhuri ya Kenya kw akuwa katika fulana ambayo amevalia tunaweza kuwa kuna bendera la jamhuri ya Kenya.

Hiki ni nyaraka ambayo inaonyesha siku za wiki. Kama tunavyoiona inatumika katika masomo. Kama tunavyoiona kuna siku ya Jumapili, kuna siku ya Jumatano, kuna siku ya Jumanne na pia kuna Alhamisi na zote ambavyo zimeweza kuandikwa katika utaratibu kuandika kuanzia siku ya Jumapili hadi siku ya mwisho.

Hii ni mjengo mkubwa tunayo itazama, tunaona kwamba mazingira haya ni safi mno kama tunavyo itazama, hizi ni madarasa, hizi zimejengwa kwa ajili ya masomo ya wanafunzi ili kuboresha elimu ya binadamu.

Humu ni chumbani moja ambapo tunatazama kua juu ya meza tunaona kuwa kuna kompyuta na vitabu upande wa kulia ambapo inaashiria kuwa kuna masomo inayoendelea katika sehemu hili kwa ajili ya kupata elimu bora.

Haya ni mazingira bora zaidi kama tunavyo tasama, sehemu hii inavutia mno ambapo tunatazama kuwa nyayo za stima uko mbeleni miti ambayo inavutia huku inaashiria kuwa elimu bora inaweza kupatikana kwa mazingira haya safi kama tunavyo tazama kuna nyumba au jengo ambalo liko katika sehemu ya kulia.

Humu ni darasani ambapo tunatasama kuwa kuna dawati ambapo kwenye ukuta tunatasama kuwa kuna mchoro inayoonyesha mkono ya watu wakishikilia kalamu. Pia kuna kitabu ambayo imo juu ya dawati na hii inaashiria kuwa kuna masomo inayoendelea katika chumbani humu kwa ajili ya elimu bora.

Hiki ni chumba cha masomo. Kama tunavyotazama mazingira haya, ni mazingira safi mno. Kama tunavyotazama juu ya meza tunaona kwamba kuna kompyuta tofauti tofauti. Tunatazama kwamba kuna viti. Hii inaashiria kwamba ni wanafunzi ambayo wanajifunza kompyuta katika chumba hiki, kama vile kompyuta ya sayansi

Hii ni kitabu cha masomo inaashiria kuwa kuna masomo inayoendelea kwa ajili ya kupata elimu bora ambapo tunaona kuwa wamefungua kurasa la sabini na tisa huku kuna mchoro maalum pamoja na maandishi inayoeleza picha yenyewe, kama vile mchoro wa kwanza unaonyesha gari linaloitwa lori ambalo limebeba mchanga huku mchanga uliiyobebwa inaonyesha kwamba ni mzito.

Tunatasama watu wawili ikiwemo mwanaume na mwanamke. Mwanamke huyu najulikana kama Nancy Chelangat Koech ambaye anatoka jamhuri ya Kenya na ni mwanariadha ambaye anaonekana akiwa na ulemavu wa macho.

Huyu ni mwanariadha mmoja anayeonekana akiwa anafanya mazoezi kwenye uwanja wa michezo. Anajulikana kama Wesley Kimeli Sang ambaye anatoka Jamhuri ya Kenya, ambapo anaonekana akiwa na ulemavu katika mkono wake wa kulia. Yeye ni mwanariadha.

Hapa ni darasani hii inaashiria kuwa kuna masomo inaendelea katika sehemu hii. Kama tunavyotazama kuna viti pamoja na wadawati huku kuna vitabu aina tofauti katika sehemu hii. Pia kuna mapazi ya dirisha na kuna mchoro iliyoko kwenye karatasi iliyo ukutani.

Hapa ni darasani ambapo tunatazama kuwa kuna viti ambazo zimepangwa kwa mpangilio. Tunatazama kuwa kuna madirisha ambayo ina mapazia. Hii inaashiria kuwa kuna masomo kwa ajili ya elimu bora.

Humu ni shuleni ambapo kuna jengo kubwa inayotumika kwa ajili ya masomo. Ukuta ya jengo hii kuna mchoro mkubwa ya safina ya nuhu pamoja na wanyama wengineo.

Humo ni shuleni ambapo tunatazama chumba moja cha masomo. Kwenye mlango kuna maandishi inayoashiria kuwa hii ni darasa la sita cha ambapo mwalimu wa darasa hili anaitwa Mr. Emoli.

Humu ni shuleni ambapo kuna chumba cha masomo, kama tunavyotazama kuna mlango ambapo kimeandikwa pale juu na maandishi yanayoonyesha kuwa hiki ni kidato cha kwaza R kama ilivyoandikwa.